Watu watatu wameketi kuzunguka meza nyeupe ya plastiki. Mmoja wao ni mwanamke na wawilii ni wanaume. Nyuma yao kuna lori dogo jeupe. Limeandikwa kliniki ya rununu.

Kuna watu kwenye kifusi , kati yao ni mwanamke mmoja anazungumza huku akionyesha kitu cha mbali kwa kidole chake. Karibu naye ni mwanaume aliyevaa koti la kuwakisi ya rangi ya machungwa, akiangalia anachokionyesha. Watu wengine wamekusanyika karibu na kifusi, miongoni mwao ni afisa wa polisi , akitembea juu ya kifusi.

Eneo liliojaa takataka mbalimbali ikiwa pamoja na mifuko ya niloni na plastiki iliyotawanyika. Kuna miti mitatu iliyokauka isiyo na majani katikati ya taka. Inaonyesha athari mabaya ya mazingira yasiyofaa kwa uokoaji wa mimea na afya ya mazingira. Manthari haya yanaonyesha wazi matokeo ya utupaji mbaya wa takataka.

Kuna watu watatu wakiwa wamevaa maski ya uso. Kati yao kuna watoto wawili ambao ni wanafunzi wamevaa sare za shule za kijani kibichi. Mmoja ni mvulana na mwigine msichana. Mvulana yuko kwenye tanki ndogo la maji ya rangi nyeusi akiosha mikono yake. Kando yake kuna mwanamke aliyevaa koti la maabara ya rangi nyeupe akimfungulia yule mvulana bomba la maji.

Mmea wa mboga wa aina ya malenge ambao una majani mapana ya kijani yenye mchanganyiko wa mistari mieupe. Mmea huu unapandwa ukishikilia kwa vitamba. Mmea wa mboga huaminiwa kuwa na nguvu za tiba. Majani yake hutumika kutibu matatizo ya tumbo kama kiungulia na kuharisha, huku mbegu zake zikitumika kuonda minyoo.